Jokofu maalumu la kuuzia maziwa lenye picha mbalimbali mfano wa ng'ombe na glasi ya maziwa, likiwa na maandishi yaliyoandikwa "Milk ATM". Juu yake kukiwa na mashine ya kuingiza pesa kwa ajili ya kufanya manunuzi hayo.